Duka kubwa la bidhaa za maziwa kuna biashara inaendelea. Mhudumu anatoa maelekezo mbele ya wateja watatu: akina baba wawili na mama mmoja, pembezoni kuna mtu haonekani vizuri akiwa ameshika kipande cha gazeti.

Duka la mazao ya maziwa linaitwa "LOSIANA MILK ATM" ni duka dogo lililonakishiwa kwa maandishi ya rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na bluu, muuzaji amesimama akisubiri wanunuzi, kuna picha ya mbuzi mwenye rangi nyeusi.

Duka la maziwa linaitwa "Kieni Dairy Products". Milango yake imenakshiwa kwa rangi ya kijani kibichi. Mbele ya duka na pembeni na pembezoni kuna wachuuzi wa maziwa. Kushoto kuna biashara nyingine ikiendelea."